Gari ya zamani la kifahari. Lina rangi ya fedha na nyeusi. Liko limeegeshwa nje. Majani na miti nyuma yake. Gari limeundwa na matairi makubwa lenye muundo wa kizamani.

Safu ya magari kadhaa yaliyopangwa kando ya barabara, magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa na yana rangi mbali mbali ikiwemo nyeusikijivu na nyeupe yana mpangilio kwa umbali sawa.

Magari yaliyopakiwa kuelekea mbele na sehemu za nyuma za magari zikionekana wazi. Magari haya yana rangi mbalimbali. Mpangilio wa magari unaonyesha labda ni katika eneo la maegesho.

Gari la blue likiwa limepakishwa kwenye trella ya kuchukua magari. Lori hilo la kuchukulia magari linaonekana kuwa ndogo na nyeupe. Gari na lori limepakiwa kwenye barabara ya rami iliyoloa kidogo. Nyuma kuna mathari ya kijani kibichi.

Gari ndogo la kisasa lenye rangi nyeusi limeegezwa kwenye eneo wazi, ambalo imeonekana kuwa na nyasi na miti kwa nyuma. Magari mengine machache yanaonekana yameegeshwa kwa mbali.

Bango la tangazo ya bima ya ajali binafsi. Personal Accident Insurance. Kutoka kampuni inayoitwa Shimin Insurance. Bango lina picha ya mwanamke mwenye nywele zenye mawimbi. Amevaa Sweta ya kijani kibichi. Akiona alipata maumivu au akiwa katika hali ya huzuni.

Rondo kubwa la ndizi za aina mbali mbali zikiwa zimewekwa pamoja sokoni. Kuna ndizi zilizoiva vizuri zenye rangi ya manjano, na nyigine ambazo bado zina rangi ya kijani na manjano kidogo.

Duka la M-Pesa likiwa limepakwa rangi ya kijani kibichi na nembo ya M-Pesa imeandikwa kwa herufu kubwa nyeupe. Duka hili linaonekana kuwa kando ya barabara na kuna mtu mmoja labda mfanya kazi au mteja, anaonekana akisimama karibu na mlango. Chini ya duka kuna udongo mwenye matope.

Kiasi kikubwa cha noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi zimepangwa kwa mtindo wa feni zikionyesha dhamana yake ya juu. Rangi ya noti ni ya kijani na nyeupe. Hii inaweza kuwakilisha mahali uwekezaji au shughuli za fedha.

Mwanaume akiandaa maziwa kutoka kwenye mashine ya kujihudumia au mashine ya kuuza. Anaonekana akiweka kinywaji kutoka kwenye kikombe kikubwa cha kupimia kuenda kwenye vikombe vidogo. Kuna mashine kadhaa za kutoa vinywaji zikiwa zimeunganishwa kwenye ukuta na bango lenye maneno fresh milk.

Duka ndogo la reja reja. Duka hili limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji, bidhaa za chakula na vitu zingine vya matumizi ya kila siku. Mbele ya Duka kuna makreti ya soda . Juu ya mlango wa Duka, kuna mabango au mifugo ya Turskeys, Duka kubwa la reja reja nchini Kenya.

Rundo la viatu, hasa viatu vya michezo na buti, vilivyopangwa juu ya masanduku au meza kwa ajili ya kuuzwa dukani. Viatu hivyo vina rangi mbalimbali. Nyuma ya viatu kuna mandhari ya soko lenye shughuli nyingi. Ambapo bidhaa zingine na watu wanaonekana.

Duka la biashara ya Mpesa. Huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kupitia simu nchini Kenya. Mlango wa duka una rangi ya kijani kibichi na umeandikwa Mpesa kwa herufi kubwa. Hii inaashiria kuwa, hapa ni wakala wa Mpesa.

Duka ndogo la kuuza bidhaa mbalimbali. Mbele ya duka kuna kreti ambayo iliyojaa viazi. Nyuma ya kreti hiyo, kuna mfriji kubwa ya kioo iliyojaa vinywaji mbalimbali, kama vile soda na juisi. Kuna alama ya m-pesa upande wa kulia ikionyesha kuwa huduma za m-pesa pia zinapatikana hapo.